Ya, sehemu ya bustani au shamba la nyumba lenye mimea mingi kama ya miembe na ndizi. Pia kuna paa ya chuma lililopanduka au kushuswa. Inaonekana kama kuna uharibifu mdogo wa paa hilo. Bustani inaonekana kuwa na nyasi za kijani na k, na kuna sehemu ya mapangwa au mipaka ya shamba.

Bakuli la wazi liliojaa maziwa yaliyokuwa au kugeuka kidogo yanamwonekano ya mchanganyiko wa maziwa na chembe chembe ndogo ndogo inaonekana kama maziwa ambayo yameachwa kwa muda ilikuyeyuka au kuanza mchakato.

Mifumo ya kisasa ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe katika kiwanda cha maziwa. Maziwa yanakusanywa kupitia mashine maalum zilizounganishwa na mapacha ya ng'ombe, kisha kuingia kwenye vyombo vya kuhifadhi maziwa.

Kikundi cha watu waliyo vaa mavazi ya rasmi ya maabara na kofia wakiwa wanapewa maelezo na wanawake aliyevaa fulana ya rangi ya waridi. Mwanamke huyo anaonekana akieleza kitu akitumia kifaa chenye umbo la fumbo ya juu.

Ng'ombe katika sehemu ya kukamua maziwa kwa njia ya kisasa ambapo kumetumika mashine za kukamua. Ng'ombe hao wamefungwa ili wasihamie wakati wa kukamuliwa. Na mashine hizo zimeambatanishwa na maeneo ya matiti ya ng'ombe kutoa maziwa.

Mkono wa mtu anayeshika guni ya ndizi, ndizi hizo ziko katika hatua tofauti za maduli, baadhi ni za kijani, na nyingine ni za manjano, picha inaonekana, kwengine inaonekana zimeiva na kwengine hazijaiva.

Mfugaji akiwa akihudumia ng'ombe wake walioko katika huduma.Ng'ombe wengi wanaonekana wakila chakula kilichowekwa kando yao. Mfugaji amevaa nguo za kazi na viatu vya mfugaji.

Kijana aliyesimama karibu na ng'ombe wa maziwa akiwa ameshikilia chupa iliyojaa maziwa mkononi anaonekana kuwa katika zizi au sehemu ya kufugua mifugo.

Vikundi viwili vya wanawake wakiwa mashambani wakikusanya au kuvuna ndizi, wanaonekana wakiwa katika shughuli za kilimo cha ndizi na mti wa ndizi umebeba makundi makubwa ya ndizi safi na zenye afya.

Mimea ya ndizi katika eneo lenye mlima nyuma yake. Mimea hiyo inaonekana imeathirika kwa sababu majani yake yamekauka na kuanguka. Jambo ambalo linaweza kuashiria matatizo kama ukame, magonjwa au athari nyingine za mazingira.

Kuna mkungu wa ndizi zenye rangi ya kijani zikwa bado hazijakomaa. Ndizi hizi zimekuwa kwenye shina ya majani kubwa ya kijani.

Mkono ukishikilia ndizi ambazo zinaonekana zimeharibika au kuungua kwa sehemu inaweza kuonyesha dalili za ndizi ambazo zinaadhirika na kuharibika kutokana na sababu mbali mbali kama ugonjwa wa mimea, kuhifadhi vibaya au joto kali.

Macontainer ya majani yaliyojikusanya na kuwekwa kwenye magunia au mabagi yaliyopangwa kwenye gala au sehemu ya kuhifadhi, majani hayo yanaonekana kuwa ya kikapu yanayoweza kutumika kama chakula cha mifugo.

Kikundi cha ndizi, banana zenye rangi ya kijani, zikiwa zimenukuliwa kwenye shamba, zikionekana zimechanganyika na majani ya mitende.

Kuna kundi la watu wakikaa na kusimama kati ya uzalishaji wa ndizi nyingi. Ndizi hizo zimekusanywa kwa wingi kwenye ardhi na baadhi ya watu wanaonekana wakiwa na kazi ya kuandaa au kuuza ndizi hizo.

Shamba la ndizi lenye miti yenye majani manne na makundi ya ndizi mabichi yakiwa yametandazwa. Shamba lenye mistari ya miti kwa mipangilio mzuri na ardhi inaonekana safi na kuangaliwa vizuri.

Kuna mtu mmoja akiwa shambani amevaa fulana ya mikono mifupi na kofia ya rangi zambarau, akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi wenye matunda.

Makundi makubwa ya ndizi mbichi zilizokusanywa na kuwekwa pamoja ,zinaonekana ni ndizi nyingi sana na zimeunganishwa pamoja kwa ajili ya kusafirishwa nje.

Kikapu kilichojaa unga mweupe kinachoonekana ni unga wa mahindi au unga wa nafaka nyingine. Kikapu hicho ni cha kitamaduni na kina muundo wa kifuma ambao ni wa kawaida katika maeneo ya vijijini au sokoni.

Wanawake wakishiriki katika mchakato au wa maandalizi ya chakula. Wanaonekana wakitoa au kugawa, kugawa chakula kilichoandaliwa kwenye vikapu vya rangi tofauti. Wanawake hawa wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kijijini au bustani na wanavaa mavazi ya kawaida ya Afrika Mashariki.

Shamba la mahindi lenye mimea ya mahindi iliyokomaa kidogo inaashiria mazao bado hayajavunwa, mimea ina majani meusi na mazuri. Inaonyesha afya ya mimea ni nzuri.

Mkokoteni mkubwa wa ndizi za rangi ya manjano, zikiwa zimeunganishwa pamoja na kushikiliwa kwenye ganda la mti wa ndizi, ndizi zinaonekana zimeiva na tayari kwa matumizi.

Ng'ombe waliolala chini kwenye sehemu ya majani wanaonekana wamepumzika au kulala, ng'ombe ingine amesimama karibu nao.

Kuna wanaume wawili wakichuja au kumwaga maziwa katika chombo kimoja katika mazingira ya kiwandani au soko la maziwa. Wanaume hawa wamevaa kofia nyekundu na wako kwenye shughuli ya kuchakata au kusafisha maziwa.

Wanawake waliovaa mavazi ya usafi na barakoa wakihudumia jikoni au sehemu ya maandalizi ya chakula moja wao anajaza maziwa au uji kwenye kifuko kwa kutumia kijiko kubwa na kijani.

Matunda ya ndizi za kijani zilizokusanywa pamoja, ndizi hawa bado hazijakomaa na kawaida hutumika kama chakula au kupika kabla ya kumenanya.

Mtu aliyeketi chini ya ngombe akiwa anakamua maziwa kwa mikono yake moja kwa moja kwenye ndoo ya chuma. Hii ni shughuli ya jadi ya ukamuaji wa maziwa inayofanyika kwa kutumia mikono badala ya mashine.

Ng'ombe wa maziwa wakila nyasi kwenye banda la shamba. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wa afya na wanatunzwa vizuri. Lishe bora kama nyasi kavu ni muhimu uzalishaji wa maziwa wenye ubora.

Kikapu cha ndizi zilizokamilika kuwa za rangi ya njano. Ndizi ni tunda maarufu lenye lishe nyingi na hutumika sana kama chakula au sehemu ya vyakula tofauti. Ndizi ni chanzo kizuri cha kimasharti kwa sababu zina sukari nyingi na pia hutoa vitamini kama vitamin C na B6 .

Shamba la migomba. Migomba hiyo inaonekana kuwa na ndizi nyingi ambazo bado ni mbichi. Udongo wa shamba ni mwekundu na unaonekana kuwa ni rotuba nzuri. Migomba imepangwa kwa mistari na kati hapo kuna mstari wa kupita.

Ndizi, mkusanyiko mkubwa wa ndizi zikiwa zimewekwa kwenye sakafu na sehemu moja ikiwa ndani ya kikasha.

Kuna wanawake wawili wakiuza ndizi sokoni. Wanawake hawa wameweka ndizi mingi kwenye meza kwa ajili ya kuuza. Inaonekana ni soko la kawaida la jamii ambapo watu huuza na hunua matuda na bidhaa nyengine. Wanawake hawa wanahudumia watejea au kuanda bidhaa zao kwa ajili mauzo.

Mashamba yenye mimea ndizi. Mimea hii imepandwa kwa mistari na ardhi inaonekana kuchunwa vizuri kuandaa mimea. Hii ni sehemu ya kilimo cha ndizi.

Kijana aliyesimama shambani karibu na mzigo kubwa wa ndizi mabichi, anaonekana akiwa amevaa fulana ya kijivu na suruali ya jeans pamoja na buti, ishara kwamba yuko kazini shambani. Mazingira ya nyumba yanaonyesha miti ya mgomba.

Kuna ndizi mbili zikiwa kwenye meza au sakafu ya mbao yenye rangi nyeupe. Ndizi hizi za kawaida zenye rangi ya manjano yenye madoa madogo madogo ya rangi ya kahawia. Ikaonyesha zinakaribia kuiva kabisa.

Mwanasayansi au mtaalamu wa maabara akiwa anafanya majaribio au vipimo vya kemikali kwenye maabara. Amevaa koti jeupe la maabara na mezani kuna vikombe na vifaa vya kupimia. Anaonekana akifanya kazi kwa umakini.

Watu wakisambaza chakula kwenye vikombo vidogo. Inaonekana ni katika mazingira ya utoaji wa msaada wa chakula au hafla ya pamoja ambapo chakula kinagawiwa kwa idadi kubwa ya watu, watu waliopo wanashirikiana kuhakikisha chakula kinasambazwa haraka na kwa usawa.

Mahindi mgonjwa au mchafu ulioadhiriwa na mapungizi au ugonjwa fulani, sehemu ya mahindi imeanguka rangi na kuonekana imeharibika labda kutokana na wadudu, magonjwa ya mimea au hali mbaya ya hewa.

Shamba la mahindi yaliyokaushwa au kuathiriwa na ukame au ugonjwa majani ya mahindi yameeuka kuwa rangi ya yakahia na kuonyesha ukame au kukosa maji, hali kama hii inawesa kusababisha upungufu wa mazao na hasara kwa mkulima.

Mtu akiwa anasindiki au kuhamisha maziwa kutoka kwenye chombo kimoja kueda kwenye chombo kingine, labda katika shughuli ya kuuza maziwa au kusafirisha maziwa kwa ajili ya matumizi au usandikaji zaidi.

Mtaaluma wa maabara aliyevaa koti jeupe akifanya majiribio au vipimo. Amechukua chupa au kifaa cha kupimia na anaonekana akimimina au kuchunguza vitu fulani mezani. Mezani kuna vikombe na vifaa vya maabara ya shughuli inayoonekana kufanyika kwa makini.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na nundu kubwa la majani makavu au nafaka iliyokaushwa ambalo linaonekana limeandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi au limeandaliwa kwa ajli ya matumizi ya baadaye.

Kuna mwanamke akiwa shambani kati ya migomba, anaonekana kusimama karibu na mikungu mingi ya ndizi ambazo bado ni mbichi. Ndizi hizo zimewekwa kwenye magunia la boksi zikisubiri.

Kuna ndama kadhaa wa maziwa waliopo ndani ya panda. Wanaonekana ni wa aina ya friesian ambayo wanajulikana kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa.

Kundi la ndama walioko ndani ya panda la mifugo. Ndama hao wana rangi nyeupe na nyeusi aina iliofanana na ng'ombe na, wa maziwa wa fresian . Mazingira inaonekana kuwa safi na yano, yana uzio wa kuzuia ndama kutoka nje.

Kikundi cha ndizi mbichi kikiwa kimepandwa na kutoa vizuri kwenye mimea wa ndizi na imekusanyika kwa makundi mingi ili walete faida.

Mtu akishughulikia chupa za maziwa kando ya lori la kusafirisha maziwa. Inaonekana kama sehemu ya biashara ama usambazaji wa maziwa ambapo maziwa yanapakiwa au kutolewa kutoka lori kwenda kwa wauzaji au wakulima.

Mkulima wa ndizi akiwa na matawi ya ndizi yenye matunda mabichi bado hayo hayajazoea inadhihirisha kilimo cha ndizi ambacho ni mojawapo ya shughuli hiyo.

Kundi la ng'ombe walio kwenye panda la kisasa la ufugaji wa kila majani na chakula kilicho wekwa karibu nao.

Bustani ya mikorosho yenye mifumo ya umwagiliaji wa matone, ukitiririka karibu na mti wa mikorosho. Mfumo huo husaidia kumwagilia mimea kwa ufanisi zaidi na kuokoa maji.

Ng'ombe wakinywa maji kwenye sehemu ya kisasa ya kulisha mifugo. Inaonekana ni shamba la ng'ombe lenye maboma yaliyojengwa kuepuka joto na kuhalisia wanyama kupata maji safi.

Shamba lenye mimea inayokua huku mimea mikubwa ya ndizi ikizunguka shamba hilo, inaonekana mimea hio ni ndogo yenye ishalimwa au kuandaliwa katika mistari kwa ajili ya kilimo.

Kituo cha kukusanya maziiwa, kuna madumu makubwa ya chuma ya kuhifadhia maziwa ana mtu mmoja anaonekana akimwaga maziwa kwenye chombo kikubwa kilichounganishwa na mizani ya kupima uzito.

Mgomba wenye mkungu wa ndizi mbichi. Ndizi hizi bado hazijaiva na zinaonekana kuwa katika hatua la ukali. Ni zao la chakula muhimu katika maeneo mengi ya Turkana.

Mzigo wa migomba ukiwa umepakiwa juu ya gari. Hii ni njia ya kawaida ya kusafirisha ndizi kutoka mashambani kwenda sokoni au kiwandani. Ndizi zimefungwa kwa kutumia majani ya mgomba.

Mkungu wa ndizi zilizokomaa zikiwa kwenye mti wa ndizi, mbali na mkungu huo kuna majina makubwa ya mti ya ndizi.

Matunda hasa ndizi aina tofauti tifauti zikiangaziwa katika soko la mboga na matunda. Ndizi hawa wamepangwa kung'ang'ana wakizidisha rangi na mavuto wa soko hilo.

Mikungu y ndizi ambazo ziko mbichi lakini zimeanza kuoza au kuharibika na ni mikungu hii inaonekana kua na sehemu zenye madoa ya kijivu na kuharibika kwa ngozi ya ndani.

Unga unaotoka kwenye mashini ya kusaga au kusindikiza nafaka au mazao ya kilimo unga huu unaweza kutumika kwa ajili ya kupika kama mkate ugali au bidhaa nyinginezo.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga akiweka dawa au dawa ya kuua wadudu kwenye ng'ombe katika banda la mifugo. Hii ni hatua ya kuzuia minyoo, viroboto au wadudu wengine kuadhiri mifugo kuhakikisha afya bora.

Mtu aliyevaa kofia ya kifuli cha kichwa akimwaga kiwevu kwenye makopo, makopo yaliyopakiwa kwenye gari la mikopa, kwenye eneo la wazi inaonekana ni shamba au bustani.

Kuna mtu akimnyonyesha ng'ombe. Mtu huyo ameketi chini akitumia mkono wake kumvua maziwa ng'ombe na kuyatwanga kwenye kidumu cha rangi blue kilichowekwa chini. Mguu wa ng'ombe umefungwa kwa kamba ili ng'ombe asiendelee kusogoa wakati wa kunyonyeshwa.

Mama mchuuzi akiuza ndizi zilizoiva kwenye toroli au meza ya kuuza barabarani ndizi zimepangwa juu ya kitanda cha kuuza na zinaonekana zimekomaa tayari kukuliwa.

Mama mmoja amevaa fulana ya nyeusi na skati amesimama kando na mgomba.

Banda la kisasa la kufugia ng'ombe wa maziwa. Ndani ya banda hilo kuna safu mbili za ng'ombe weupe wenye madoadoa meusi walio lazwa katika nafasi zao. Wakiwa wamefungwa na wakila nyasi au chakula kingine kilichowekwa mbele yao.

Sufuria yenye maziwa yaliyoganda au kuanza kubadilika kuwa jibini. Maziwa haya yanaonekana kuwa kwenye hatua ya awali ya kutengeneza jibini ambapo sehemu ya maji na sehemu ya ngumu.

Ngo'mbe anaye anayekamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamulia maziwa. Ni mfano wa matumizi ya teknolojia katika ufugaji wa kisasa ili kuongeza ufanisi na usafi wa uzalizaji wa maziwa.